Mwanaume amesimama eneo linaloonekana kuwa shamba. Anakagua mazao yake ya ndizi ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi hii inaonekana kuwa imekomaa kwa kuwa imetoa mazao maradufu na yanayoonekana.

Ngombe wawili, mmoja amefungwa mwingine yuko huru. Mwanaume ameketi anakama maziwa kutoka titi za ngombe, ndoo ya nyeupe, rangi ya nyeusi ukuta mabati.

Ng'ombe amesimama, kamba mdomoni, chuma mbili kando yake, paipu ya kusafirisha maziwa kutoka titi zake hadi kwenye mtungi wa maziwa, ukuta, nyumba iliyopakwa rangi ya nyeupe, matawi yanayoonekana kuwa ya ndizi.

Naiona shamba kubwa ya ndizi, udongo ambao haujamaliza kulimwa, matawi yanayo rangi ya kijani kibichi, mgomba mrefu uliosimama kwa msatari unaofuatana.

Ng'ombe yuko zizini mwake. Anakula huku akikamwa maziwa. Mashini imewekwa, inavyoonekana kama na mkulima, kukama maziwa kutoka titi za ng'ombe hadi kwenye mtungi. Ng'ombe huyu ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Wanaume wanne, pikipiki iliyo wekelewa mitungi ya maziwa kamba imeshikwa mkononi Lori kubwa la Mount Kenya milk aina ya Isuzu kwenye nambari ya kusajili KCH 6752.

Namuona mwanamke, akiwa shambani. Amesimama kando ya mgomba wa ndizi, amejifunga aproni juu ya shati lake leupe. Amevalia miwani, na kushikilia ndizi, iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Ndoo ya maziwa mwanamke ameinama ngombe amefungwa kamba miguu ya nyuma miwili anakamua maziwa kutoka titi la ngombe amevalia shati na sketi.

Mwanaume anayeonekana kuwa mkulima ameinama kukagua mazao yake. Mgomba wa ndizi ni mkubwa kuonyesha kuwa ndizi imekomaa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa au kuliwa na familia.

Mwanamume anayeonekana kuwa dakatari yuko zizini mwa ng'ombe lililojengwa kwa kutumia mabati na mbao. Amebeba mtungi wa dawa na anampulizia n'ombe huyu kwenye shingo. Migomba ya ndizi ipo upande wa kando.

Shamba la ndizi migomba imepangwa kwa mstari mmoja. Ndizi hili linaonekana kuwa limekomaa tayari kuvunwa. Ni ya rangi ya kijani kibichi inavutia na kupendeza sana.

Watu wane wanawake wawili na wanaume wawili ,mwanaume mmoja aliyevalia aproni ya nyeupe anaonekana kuwapa maelezo au maagizo, walio upande mwigine wanamsikiliza kwa makini , mwanamke mmoja ameshikilia kijiti amevalia suruali nyeusi na miwani.

Wauzaji wa maziwa wamesimama kando ya pikipiki zao zilizoegezwa kando ya nyumba. Mitungi sita ya maziwa. Wanasubiri kusafirisha maziwa yao. Mwanaume wa kwanza amevalia koti na suruali nyeusi. Wa pili amevalia shati nyeusi iliyo na maandishi meupe.

Ng'ombe wawili wako ziwani wamesimama, ni wenye rangi ya kuchanganyika, mmoja anakamuliwa kwa kutumia mashine mwingine amesimama tu, paipu ya maziwa inaonekana ikisafirisha kutoka kwa titi la ng'ombe hadi kwenye kipira cha maziwa.